Kwenye soko hii kuna viazi vya aina mingi ambavyo vimepangwa kwenye vikapu na ndoo. Kuna viazi vitamu na viazi vya kawaida na kuna mihogo pia. Kando kuna karatasi iliyo na mboga ndani.

Kwenye duka hii, kuna friji mbili ambazo zina soda na maji. Mbele yake kuna mipira ambayo imewekwa hapo. Kuna mitungi miwili ya maji kila upande wa mlango. Wanaume hao wamekaa nje ya duka hii kwenye benchi.

Katika soko hili kibanda hii ni ya kuuza viatu, vimeanikwa kwa njia ya kupangana kwa laini, vinaonekana kuwa viatu vya kimaasai au wakoloni. Zimeekwa kwa kibanda hii ili kuzuia jua na mvua kuviharibu.

Gari hili ambalo ni la Toyota Hoyas, limeegeshwa kando ya jengo hili kubwa. Gari hili hutumika katika masafirisho ya abiria au vitu kutoka pahali pamoja hadi pahali pengine.

Hii inaonekana kuwa duka ya kuuza vitenge, kabati hii imegawanywa katika sehemu mbalimbali na vitenge hizi zimepangwa vizuri kwa kila kabati. Juu kuna viatu ambavyo viko pale vinaonekana kuuzwa pia.

Katika soko hili la kuuza matunda, mwanaume mmoja amekaa chini na kushika tama. Matunda haya yamepangwa kwa njia ya kupendeza. Kuna tofaha, machungwa, maembe na matunda mengine mengi.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya pesa za Kenya. Inaonekana kuwa na nambari ambazo zimeandikwa. Ina picha ya rais wa miaka za awali za nchi ya Kenya na imechorwa ghorofa pia.

Duka hili linaonekana kuwa duka la kuuza mayai. Kreti hizi zimepangiwa moja juu ya nyingine na zinaonekana kuwa zimejaa mayai. Juu pale kuna kreti ambazo hazina mayai na zingine ambazo ziko nazo.

Gari hili ambalo limeegeshwa hapa , milango yake iko wazi, juu yake kuna funguo ambayo imewekwa inaonekana kuwa ya kuanzisha gari hii au kuisimamisha. Nyuma yake kuna jengo.

Gari hili ambalo limeegeshwa hapa ni la aina ya Toyota Hiace. Gari hii hutumika katika usafirishaji wa abiria au vitu, kutoka pahali pamoja hadi pengine. Kuna mawe ndogo mahali ilipoegeshwa.

Katika soko hili kuna vibanda vingi na umati wa watu ambao wanatembea. Wanaonekana kuwa wanunuzi na wauzaji. Vibanda hivi vimepangiwa vitu vya aina tofauti tofauti kwa ajili ya kuuzwa.

Duka hili linaonekana kuwa la urembo. Lina rangi ya kijani. Kando kwenye benchi kuna mtu aliyekaa. Kuna viti viwili ambavyo havina mtu. Mwanamke mmoja amesimama kando.

Soko hii ,inaonekana kuwa ya kuuza nguo. Watu wengi wamesima. Mmoja ameinama, mwingine ameshikilia nguo mkononi. Kuna mwanaume aliyevalia barakoa na amewekelea mikono yake nyuma.

Kwenye maegesho hii ya magari, kuna magari mengi ambayo yamewekwa pale. Kuna gari ambalo ni rangi ya samawati, lingine ni rangi ya machungwa. Yanaonekana kuwa magari mapya ambayo yanauzwa.

Katika soko hili kuna vibanda vingi. Mwanamke huyu amekaa chini anakata mboga kwenye besheni. Kando yake kuna kibanda ambalo lina pilipili hoho na nyanya. Chini kuna gunia na lingine ambalo lina vitunguu.

Kwenye barabara hii kuna magari ya aina mingi, trela hii ina magari juu yake. Inaonekana kusafirisha magari haya kutoka upande mmoja hadi mwingine, hivi fedha zinaweza kutumika.

Katika eneo hili kuna jengo kubwa. Trela hii inaonekana kuwa imeekewa magari tatu juu yake. Kuna watu wawili waliosimama kando. Trela hii hutumika kusafirisha magari haya.

Soko hii inaonekana kuwa ya kuuza matunda. Kuna kreti ambazo zimesimamishwa na kuekewa besheni za matunda juu yake. Kuna matikiti, tufaha na mikungu ya ndizi iliyoanikwa juu.

Juu ya meza hii kuna kalamu, mtu huyu anaonekana kuwa ameshikilia noti ya shilingi elfu moja, mia tano na mia moja. Noti hizi zinaonekana kuwa za rangi ambazo ni tofauti.

Katika duka hii ambayo ina huduma za mpesa, mtu huyu anaonekana kumpea pesa mtu mwingine, aliyeshikilia simu ambayo inaashiria kuwa, ameekewa pesa kwenye simu yake. Noti hizi ni za shilingi elfu moja.

Katika soko hili, kuna watu ambao wamesimama juu ya kibanda hii, vitu vya aina vingi vimepangwa, kuna mahindi, viazi, karoti, nyanya na mikungu ya ndizi ambayo imeanikwa kutoka juu. Kuna ndoo iliyo kando.

Kando ya jengo hili kuna trela ambalo limeegeshwa. Lina magari matatu juu yake. Gari hizi zinasafirishwa kutoka katika eneo hili hadi eneo lingine. Kuna nambari iliyoandikwa.

Kibanda hii inaonekana kuwa na matunda na maboga. Kuna nyanya, pilipili hoho na vitu ambavyo viko kwa mikembe ndani ya besheni hiyo. Kuna dania pia na vitunguu na papaya.

Kibanda hii kinaonekana kuuza vitu vya aina mingi. Kuna mikoba na nguo. Kando yake kuna magari mbili ambazo zimeegeshwa. Kuna mwavuli ambao umeanikwa pale.

Juu ya meza hii, kuna noti nyingi na zile ambazo ni za shilingi 500, zingine ni za shilingi 1000, na zingine ni za shilingi 200, zinaonekana kuwa za rangi tofauti tofauti.

Mkononi mtu huyu ameshikilia noti nyingi, ni za shilingi elfu moja za pesa za nchi ya Kenya. Mkononi mwake amevalia saa, noti hizi zinaonekana kuwa na picha.

Ndoo hili na mikebe hizi, zimewekwa viazi. Ili zinatumika kupima viazi hivi vinapouzwa, chini yao, kuna karoti zilizopangwa na pilipili hoho, zimeanikwa kwenye kibanda hiki kwa ajili ya kuuzwa.

Kuna marobota mengi ya vitunguu chini na ndani ya lori hii ambayo ni rangi ya kijani. Mwanaume mmoja amesimama ndani ya lori hii na amevalia koti ya rangi nyekundu. Mwanamke huyu amesimama kando.

Noti hizi ni za shilingi elfu moja za pesa za nchi ya Kenya. Zinaonekana kuwa na nambari maalum kwenye kila noti na lina picha ya jengo fulani ambalo ni la ghorofa, kwenye kila noti.

Noti hizi mbili ni za shilingi mia tano za pesa za Kenya. Moja yao inaonekana kuwa upande wa mbele, ambayo ina picha wa rais wa miaka za awali wa nchi ya Kenya. Nyuma yake inaonekana kuwa na jengo la ghorofa.

Juu ya meza hii, kuna kibao cha kuandikia ambayo ina gari ya kuchezea juu yake na kalamu. Mtu huyu mmoja, anaonekana kumpa mtu huyu mwingine kifunguu ya gari, kuashiria kwamba amenunua gari.

Kuna majengo ya ghorofa katika eneo hili. Kwenye maegesho ya magari, kuna magari ya aina mingi ambayo yamepangwa kwa foleni. Hii ni kwa ajili ya maonyesho ili wanaopita kwa njia waone wanunue.

Kando ya barabara hii, kuna uwanja ambao una nyasi na msitu. Trela hii kwenye barabara inaonekana kuwa na gari ya rangi ya samawati juu yake. Inasafirisha gari hii kutoka pahali pamoja hadi pengine.

Soko hili ni la kuuza matunda. Vibanda hivi, vinaonekana kuwa vimepangiwa matunda vya aina mingi. Juu kuna mikungu ya ndizi ambayo imeanikwa. Kuna maembe, machungwa, tofaha na matunda mengine mengi.

Soko hili linaonekana kuwa na matope, wauuzaji hawa wamevalia viatu vya mvua na wamepanga vitu vyao kwenye sakafu ,kuna wale ambao wana vibanda. Mtu moja ameshikilia mwavuli ambao ni rangi ya kijani.

Kwenye soko hili kuna watu wengi. Chini wametandika matunda na wamezipanga katika njia ya kupendeza. Kuna ndoo ambayo iko hapo na stuli pia na kikapu. Wanawake hawa wamekaa chini kuangalia biashara yao.

Trela hii, ambayo ni rangi ya machungwa, inaonekana kuwa imewekwa magari juu yake, inasafirisha magari haya, kutoka pahali pamoja hadi pengine, kuna gari moja ambayo ni rangi ya kijani, na mengine ni rangi nyeupe.

Katika uwanja huu kuna magari ambayo yameegeshwa, kuna gari la aina ya Toyota Hears ambayo utumika kusafirisha vitu ,kuna gari ya rangi nyeupe na lingine ambalo ni rangi nyeusi ,chini kuna nyasi .

Nje ya jengo hili. trela hii imeegeshwa, inaonekana kuwa na magari matatu ambayo yamewekwa juu yake. Hii ni kwa ajili ya kuzisafirisha kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Trela hii inaonekana kuwa ya kusafirisha magari kutoka pahali pamoja hadi pahali pengine. Magari haya ni mapya. Mengi yao ni rangi nyeupe. Moja ya yao ni ya rangi ya kijani na kuna lingine ni nyeusi.

Mkononi, mtu huyu ameshikilia noti ya shilingi elfu moja ya pesa za Kenya. Inaonekana kuwa na maandishi na pia imechorwa jengo ambalo ni ghorofa lenye ni rangi nyeupe.

Soko hili linaonekana kuwa la kuuza nguo. Mwanaume huyu amepanga nguo kwenye toroli na mwanaume aliyesimama mbele yake na mwanamke ambaye anaangalia nguo za kununua. Kuna wateja na wanunuzi.

Kwenye kibanda hiki kuna gunia ambayo imetandikwa na mikunga ya ndizi imewekwa juu. Yanaonekana kuwa yameiva na hapo tayari kukuliwa. Kando yao, kuna kreti ambazo ni za mayai.

Ndani ya jengo hili, kuna gari ambalo ni rangi ya machungwa. Mwanamke huyu anampa mtu huyu funguo za gari. Anaonekana kuwa amevalia suti na anaonekana kuwa amenunua gari kutoka kwenye jengo hii.

Katika soko hili, kibanda hii inaonekana kuuza viatu vya kimasai au vya wakoloni, vimeandikwa kwa njia ya kupangana kwa ajili ya kuuzwa. Kibanda hii imetengenezwa kwa njia ya kuzuia jua au mvua.

Jengo hili linaonekana kuwa la maonyesho ya gari . Hili gari nyeupe linaonekana kuwa mpya na limewekwa pale kwa ajili ya kununuliwa na mtu ambaye atakuja kuiangalia na aipende.

Jengo hili ni la maonyesho ya magari mapya. Madirisha yake yameundwa kwa jinsi mtu aliye nje anaweza ona ndani. Magari haya yamepangwa kwenye foleni na ni ya rangi tofauti tofauti.

Kwenye kibanda hili, kuna vitunguu vya matawi na mikungu ya ndizi, viazi vitamu na papaya. Kuna kreti iliyo chini ya kibanda moja. Mikungu hii ya ndizi inaonekana kuwa imeingizwa ndani ya ndoo.

Duka hili ni la kuuza maziwa, bidhaa ya maziwa, aiskrimu na maji ya kunywa ambayo imewekwa kwenye chupa. Mtu huyu anaonekana kusimama nyuma ya friji hii. Nje, kuna mabango kwenye ukuta.

Noti hizi ni za shilingi mia moja za nchi ya Kenya. Zinaonekana kuwa na picha ya rais wa miaka za kitambo wa nchi ya Kenya. Zinaonekana pia kuwa na nambari maalum kwa kila noti, ambayo inatumika kuifahamisha.

Bango hili linaashiria kwamba ni bima ya nyumba ya kampuni ya LetsGo. Lina picha ya nyumba ambayo ina kofia ya rangi nyekundu juu yake. Inaonyesha jinsi mtu anaweza pata huduma za kampuni hii.

Kibanda hiki kinaonekana kuwa kimegawanywa katika sehemu mbalimbali. Sehemu moja ina viazi ambavyo vimepangwa juu ya ingine, sehemu nyingine ina vitunguu, sehemu ingine iko na nyanya.

Soko hii ni ya kuuza viatu vya plastiki. Juu ya kibanda hii kuna gunia ambayo imewekwa, ili viatu hivi visiharibike. Kuna viatu vya rangi za aina zote, hizi za plastiki.

Jengo hili linaonekana kua la maonyesho ya magari mapya ,madirisha yake ni yenye uwazi ,hivi mtu aliye nje anaweza kuona ndani , magari haya ni gari ya samawati na lingine ni la rangi ya machungwa .

Gari hili ambalo limeegeshwa ni aina ya Toyota Hiace. Linatumika katika matumizi ya kusafirisha vitu au kusafirisha watu, kutoka pahali pamoja hadi pahali pengine.

Kwenye soko hili kuna vibanda vingi, kuna kreti ambayo ina pili pili, lingine lina dania na marobota ya vitunguu pia. Pale juu kuna nguo zenye zimeanikwa. Mtu huyu anaonekana kuosha kitu kwenye besheni.

Katika soko hili, watu wanauza bidhaa tofauti tofauti. Mwanaume mmoja ametandika viazi ambazo ameingiza ndani ya ndoo ili kuzipima. Kuna mikungu ya ndizi pale chini. Watu wamejaa kenye soko hili.

Bango hili inaashiria kwamba ni ya bima ya magari ya kampuni ya LetsGo. Kwenye bango hili, kuna picha ya magari ambayo yamewasha taa na maandishi ambayo inaashiria kwanini mtu atumie bima hii.

Kwenye maegesho haya kuna magari ambayo ni mapya yamepangwa katika foleni kwa ajili ya maonyesho kwa watu ambao wanataka kununua gari hizi , zinaonekana kuwa mpya.

Mtu huyu ameshikilia noti ya shilingi elfu moja ya pesa za nchi ya Kenya, inaonekana kuwa na nambari ambazo zimeandikwa pale, ina picha ya mtu na picha la ghorofa ambayo limechorwa pale.

Duka hili linaonekana kuwa la kuuza bidhaa za maziwa. Halijaanza kufanya kazi maanake halina vitu ndani. Kwenye ukuta kuna bango ambalo limechorwa mayai na chupa za maziwa. Kuna friji iliyo kando.

Ndani ya supamaketi hii, upande huu wa bidhaa za maziwa, unaonekana kuwa umepangwa mitindo na bidhaa zingine. Mwanamke huyu amevalia koti la maabara ambalo limeandikwa Daima.

Mwanamke huyu ameshikilia mashine ambayo inatumika kwa malipo. Mtu huyu mwingine anaonekana kutelezesha kandi yake ya visa kwenye mashine hii, ili kumaliza malipo yake.

Katika duka hili la maziwa, kuna watu watatu ndani. Nje kwenye mlango, kuna jiko iliyo na sufuria. Upande mwingine kuna mitungi miwili, ndoo na hata besheni. Kwenye ukuta kuna picha ya ng'ombe.

Nje ya duka hili, linaonyesha kwamba lina huduma za M-Pesa. Kuna vitu ambavyo vimepangwa kwenye marobota. Kuna soda za kreti ambazo zimepakiwa juu ya nyingine. Kando yao, kuna soda zilizo ndani ya karatasi.

Duka hili linaonekana kuwa na huduma za mpesa. Kuna friji ambayo ina soda ndani. Kando yake kuna kreti ya mbao ambayo ina ndoo ya rangi ya manjano kando yake na mtungi.

Mtu huyu anaonekana kuwa ameshikilia noti tatu za pesa. Noti mbili ni za shilingi hamsini, noti lingine ni la shilingi mia mbili za pesa za Kenya. Kuna kibodi juu ya meza hii na kuna michoro kwenye pesa hii.

Katika maegesho hii ya magari kuna ubao wa tangazo, watu waliosimama upande wa juu wameegesha magari yao nyuma yao, pande huu wa chini kuna magari pia ambayo yameegeshwa pale.